Tunaona watu wawili hapa , mmoja anapongeza mwingine. Tunaaminia kuwa huyu mmoja ni mchezaji amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa KDF na wameshikilia wote shati nyekundu lililo na nambari mgongoni. Timu hili linaitwa Ulinzi Stars na huyu mtu anachezea hilo timu.

Watu hawa wamesimama na wote ni wafanyikazi wa serikali . Hapa mbele tunaoana kuwa imeandikwa office of the chief justice na aliye anayeongea hapa mbele ni chief justice Martha Koome na tunaona kuwa anaongea anaongelesha watu ambayo hawaonekani ilhali wao wamesimama hapo mbele kushuhudia kinachoendelea.

Watu hawa ni mashabiki wa Gor Mahia na wamejitokeza kwa wingi ili kushabikia timu yao. Wengi wao wamevalia jezi ya kijani iliyoandikwa Gor Mahia. Aliye hapa mbele amevalia nguo nyeupe na amebeba bango iliyoandika we now need man city .

Mzee huyu amekuja hapa kwenye Huduma Centre Ili aweze kupata huduma za Kenya. Tunaona kuwa mwanamke huyu anamwelegeza kwa kile alichokuja kufanya. Anamwongelesha na kumpatia mawaidha kuhusu jambo fulani.

Watu hawa ni watatu, wote wamevalia nguo ya kenya. Aliye katikati amevalia kofia na amevalia miwani kwenye macho, wanapiga picha. Wote wako na furaha.

Huu ni uwanja wa soka na wa riadha pia, umati wa watu umejitokeza kwa wingi ili kushuhudia riadha zinazoendelea na michezo zingine ambazo zinafanyika humu ndani, tunaona umati wa watu wameketi na wengine pia wamesimama.

Watu hawa wanasherekea ushindi na wengine wameshikilia kikombe walichokishinda kwenye mikono yao. Wote wameinua mkono na wanaonekana kuwa na furaha sana. Wachezaji wamevalia nguo ya samawati.

Hii hapa ni mitaro na mitaro tunaona kuna mawe na hapa pamezingirwa na waya ili kuzingira maeneo haya. Tunaona hapa kuna chombo ambacho maji inatumika kupita hapa.

Huyu hapa ni rais aliyestaafu rais Uhuru Muigai Kenyatta. Yuko hapa pia na aliyekuwa gavana wa kitambo wa Nairobi Evans Kidero hivi wanaonekana kuwa na furaha na wanasalimiana hapo nyuma tunaoana kuwa kuna wengine pia waliosimama nyuma yao na tunaamini kwamba wako serikalini wao pia.

Hii ni mtaro iliyochimbwa ambayo iko karibu na barabara. Mitaro hii imejawa na maji chafu kwenye barabara. Tunaona kuwa kuna anayeendesha pikipiki na mwingine anatembea. Mitaro hii yaonekana kuwa haijakamilika kujengwa

Huu ni umati wa watu na wamesimama kwenye uwanja mkubwa. Tunaona kuwa, aliye mbele amebeba bango, iliyoandikwa, Al-Azizia FC. Tunaaminia kuwa, watu hawa wamejitokeza katika uwanja hili, ili kushuhudia mpira unaoendelea.

Hili ni chumba cha Huduma l,watu wameketi, viti vimepangwa na tunaona paka ndogo na askari anatembea na amebeba bunduki mkononi . Wanaohudumiwa wengine wamesimama ilhali wengine wameketi ili kungoja.

Hili ni chumba ambalo wananchi hukuja kupata Huduma zao mbalimbali ,NI jumba la serikali ambalo lilijengwa ili kusaidia Wananchi katika kupata huduma wanazozihitaji. Tunaona kuna watu kadhaa wametoka humo ndani na tunaaminia kuwa wametoka kusaidiwa katika njia moja au nyingine.

Huu ni umati mkubwa wa watu na umati hao wameketi kwenye uwanja hapa mbele tunaona mtu mmoja amebeba chombo kinachokuwa kama sanamu kinachochongwa cha wana Gor Mahia ,mwenyewe amevaa helmeti kwenye kichwa lliloandikwa KDF.

Umati huu wa watu umejitokeza katika hafla ya mpira tunaona mmoja wao amebeba karatasi ilitoka andikwa Aljizira Fc.Hii inamanisha walijitokeza kuangalia mpira ulikuwa unaendelea katika eneo hilo.

Hawa ni wanachama cha ODM.Wamejitokeza katika hafla fulani. Na aliye hapo mbele anawaongelesha. Wamevaa kofia yao ya manjano cha chama cha ODM.Wamevaa suti ,na wote ni wanaume.

Hawa ni wanadada. Na wanadada hawa wanacheza soka. Wanadada hawa wamevaa jezi ya samawati na wamevaa socks nyeusi. Na wamevaa viatu vya kuchezea boli. Wanadada hawa wamejikusanya ili kungoja mchezo kuendelea.

Hawa watu wamejitokeza kwa ibada fulani lililoandaliwa kwenye chumba fulani. Tunaona kuwa wameketi katika hivi viti na wanangoja ili kuskiliza kinachoendelea. Aliyesimama mbele yao ni mwelekezi wao na tunaaminia kuwa huu ni umati wa watu uliokusanyika Kwa njia moja au nyingine.

Watu hawa wako ofisini, na ni wako watatu, wanawake wawili na mwanamme mmoja. Mwanamme huyu anajaribu kuangalia anachokifanya huyu mwanadada kwenye tarakilishi. Ilihali yule mwingine amesimama kando na kutazama jinsi vitu vinavyoendelea humo ofisini.

Huyu hapa ni raisi wa taifa letu la Kenya Samoei Ruto. Na tunaona kuwa wanasalimiana na hawa wakili ambao wamesimama hapa nje. Huko pia tunaona kuwa Ababu Namwamba amesimama hapo. Na wote wanaonekana kuwa na furaha.

Hawa ni watu waliojitokeza katika umati kubwa, wengine wamebeba mikono yao juu na wote, wengi wao wamemevaa nguo ya samawati ambayo tunaaminia kuwa ni cha chama fulani ama kundi fulani lililoalikwa hapa. Watu hao tunaaminia kuwa wamejitokeza katika haflla iliyo ya maana kwao.

Watu hawa ni watatu, mmoja anaandika na mwingine amechukua mkono wa mwenzake ili kupata kuuweka kwenye rangi na ku wote wamevaa barakoa na huyu mwanadada amesimama na amevaa barakoa nyeusi. Huyu aliye katikati naye amevaa koti nyeupe ya madaktari.

Walioketi hapa mbele ni wanaohudumu katika serikali yetu ya Kenya na kwa ufahamu wangu, aliyeketi katikati ni wakili wa Kenya, James Orengo. Tunaaminia kuwa wamejitokeza katika hafla fulani iliyoandaliwa hapo awali.

Huu ni umati wa watu na watu hao wanaonekana kuwa wenye furaha. Watu hao wamejitokeza wengi ili kushuhudia michezo inayoendelea. Tunaona kuwa wengi wao wamevalia jezi ya Kenya na wameinua mikono yao juu. Tunaaminia kuwa wana furaha kwa kuwa wanashuhudia ushindi.

Watu hawa wamejitokeza Ili kupata huduma fulani. Tunaona huku wao wanatumia mikono yao Ili kuweka sahihi kwenye vijikaratasi vilivlyowekwa hapo. Mhudumu huyu anawahudumia na anawaeleza jinsi ya kufanya ili kupata kilichowaleta hapo. Wengine wao wanasubiria Ili kuingia.

Watu hawa wamesimama na mmoja wao anaongelesha wengine. Hapo mbele pana vipaza sauti na pia huko nyuma tunaona kuna mtu amebeba iliyoandikwa protect Judicial independence . Hapa inaonekana kuwa ni koti na hivyo basi watu hawa ni mawakili.

Walio hapa ni wanaofanya kazi katika huduma kenya , wanahudumia wananchi ili kuwapa wanachohitaji kwa njia moja au nyingine. Wanatoa msaada ili kila mmoja awe anachotarajia. Wamejitokeza hapa ili kupigwa picha na kuekwa mitandaoni.

Hawa ni watu walio na sherehe, wamebeba kikombe katika mikono yao, tunaaminia kwamba wao ni washindi, mtoto hapo amebeba mpira ya manjano na wao pia wamevaa jezi ya manjano na majani, wamevaa medali katika shingo yao na wameinua mikono yao juu.

Hawa ni wachezaji na wako kwenye uwanja wanacheza. Mchezo wanaoucheza ni mchezo wa mpira wa kapu. Waliokwenye uwanja ni watu watano. Wanaong'ang'ania mpira ni wawili. Upande mwingine kuna watu ambao wameketi na wanawashabikia hao wanaocheza.

Watu hawa wana sherehe na wamebeba vikombe kwenye mikono yao. Hawa watu wamepata ushindi na wamefurahia. Wamevaa nguo zao za michezo na wako kwenye sherehe ili kusherekea ushindi wao.

Watu wametokea hapa hili kupata huduma mbalimbali ,ytunaona kuwa wameketi na utulivi kungoja wakati wao hili waitwe mtu huyu anayewahudumia anapita na kuwatazama na wengine pia wanatazama upande mwingine.

Hii ni benki na kwenye benki hii tunaona kuwa kuna watu ambao wameketi ili kusubiria zamu yao hili kuenda kuwakuilishe shida iliyowaleta ,hapa tunaona viti vimepangwa na walio humo ndani wanaweza kushughulikia wale ambao wameketi, wengine pia wameketi nyuma hili kungonja hili waweze kuhudumiwa.

Huu ni uwanja. Uwanja huu una umati wa watu na kwenye uwanja huo, tunaona wachezaji soka wanacheza mpira humo ndani. Wengine wamevaa nguo ya manjano na wengine wamevaa nguo ya kijani.

Hapa tunaona ndege ambaye anayepaa akiwa na tawi kwenye mdomo. Hapa pameandikwa " Pamoja Mbele". Hili ni logo ambalo lilitumika na mmoja aliye kwenye serikalini katika kampeni zake hapo awali.

Waliojitokeza hapa ni wana siasa na tunaona katika njia moja au nyingine wamejitokeza katika sherehe fulani ya kuwatuza wenzaio waliopata ushindi katika kundi hilo, tunaona wanavalishwa kofia ya nyekundu na tunaona wengine wamevaa barakoa.

Watu hawa wamejitokeza kwenye barabara hili wanaonekana kuwa wanakimbia ,aliye mbele hapa amebeba bango na bango hili Lina mchoro wa Raila . Kwenye bango hili limeandikwa Raila, Kalonzo 2017.

Hii hapa ni nyumba ya kupatiana huduma mbalimbali. Tunaona kuwa kuna msichana hapa mbele ambaye anatumia tarakilishi ili kupatia hao wengine huduma wanayohitaji. Na huko upande mwingine tunaona kuwa kuna watu wanne wamesimama ilhali mmoja haonekani vile.

Watu hawa ni watano, wako kwenye ofisi. Wanajadiliana jinsi watakavyo toa huduma bora kwa wananchi. Aliye mbele ni kiongozi wao na anatumia tarakilishi ili kuwaeleza jinsi watakavyofanya. Ili kuhakikisha ubora wa ufanyikazi wao.

Hii hapa ni cheti ya judiciary ,na cheti hili Lina maandishi. Cheti hili pia tunaaminia kuwa Yana maelezo mbalimbali yanayotumika katika matumizi Fulani. Cheti hili linatumika na walio na madaraka ya juu katika serikalini Ili kutumika katika uongozi bora

Huu ni uwanja ulioekezwa ili wananchi wapate kupata huduma mbalimbali wanazozihitaji , tunaona hapa wanaowasaidia wameketi na wanahudumiwa wamesimama wakiwa wamebeba vyeti vyao vinavyohitajika hapa katika kupatiwa huduma wanazotaka . Wanaohudumia hawa watu wengine wamevaa barakoa.

Huyu ni mwanaspoti na tunaona kuwa yuko kwenye uwanja. Uwanja huo pia hatuoni kuwa ina umati wa watu. Lakini mtu huyu anafanya zoezi, na anafanya zoezi kwa mchezo ambao unaitwa kwa kingereza, Long jump .

Hawa ni wachezaji, na wako kwenye uwanja. Wako watano, na wanacheza mchezo wa kandanda. Mmoja amevalia nguo nyekundu, na wengine wanne wamevalia nguo ya manjano, na samawati. Upande mwingine mashabiki wameketi chini, na wanashuhudia mchezo huo.

Huu ni umati wa watu unaotembea kwenye barabara na wengine wanatembea. Wengine wamepanda gari na wengine wako juu ya gari. Wengi wao wamevaa nguo ya majani na ambayo inaonekana kuwa ya soka ya watu wa Gor Mahia. Tunaaminia kuwa, wametoka katika uchezaji wao na wamepata ushindi wao.

Watu hawa wanaoneka kuwa wa furaha, na tunaaminia kuwa walijitokeza katika sherehe fulani ama michezo fulani yaliyotendeka mahali, wote wana furaha na wameinua mikono juu, aliye hapo mbele ni mwanadada ambaye amevaa jesi la Kenya, na amevaa miwani kwenye macho anaonekana kuwa na furaha tele.

Hii hapa ni chumba cha serikali na tunaona kuwa hapa mbele imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza " Information Desk ". Tunaaminia kuwa hapa ndio ujumbe zote zinaletwa na hapa ndio wananchi hupata kuambiwa wanachohitaji kujua. Hapa tunaona kuwa kuna wanadada wawili na wameketi na mwingine amesimama.

Huyu hapa ni aliyekuwa naibu wa rais wa kitambo ako katika hafla fulani aliyealikwa, anatumia tarakilishi na kamera zinamumlika.

Huu ni mchezo wa kandanda. Watu hawa wako kwenye uwanja na wanacheza. Wengine wamevalia jezi za majani na wengine wamevalia jezi zilizo na samawati na nyeupe. Kwenye upande mwingine mashabiki wameketi na wanashuhudia mchezo huu.

Huyu hapa ni mchezaji, na mchezaji huyu yuko kwenye uwanja, mchezaji huyu tunaona kuwa anacheza na mchezo huo katika lugha ya kingereza inaitwa steplechase , tunaona kuwa anaruka kadri ya uwezo wake ili aweze kufikisha mahali ambapo anafaa kufikisha.

Hawa ni wachezaji na wachezaji hawa wana furaha. Wamebeba medali kwenye mikono yao iliyokuwa na samu ya ndovu. Wote wameinua mikono yao juu na wamevaa jezi yao nyekundu iliyo na majani kwenye sehemu zingine.

Hapa tunaona mitaro na tunaona aina ya gari inayotumika kuchimba mitaro . Tunaona kuwa lilikuwa linachimba hapa ili maji ipite . Tuna aminia maji haya ni maji yasiyotakikana.

Huu ni umati wa watu na watu hao wamesimama. Tunaaminia wamekuja katika jumba fulani ili kutazama kinachoendelea. Walio kule juu wamesimama na aliye upande wa kushoto amebeba bendera ya Kenya na wote wanapiga makofi.

Huu ni umati wa watu, na watu hawa wamejitokeza kwa wingi katika eneo fulani, ili kushuhudia au kusherehekea jambo fulani. Tunaona kuwa wengi wao wamevalia jezi lililoandikwa Kenya, na jezi hilo ni la rangi ya nyekundu. Wote wanaonekana kuwa wamesimama.

Hawa ni watu wa Gor Mahia FC.Na huyu hapa ameshikilia skafu iliyoandikwa Gor Mahia FC.Wote wamevaa nguo ya kijani na aliyebeba hiki amevaa nguo nyeupe. Wanaonekana kuwa na furaha na ni kana kwamba walikuja kuona mechi na ivo basi wanasubiria kupata jawabu.

Huu ni mtaro ulio kando ya barabara hili. Mtaro huu, unaonekana kuwa na uchafu mwingi sana. Hawajapata kusafisha. Hivyo basi, inamadhara katika mazingira haya na yanapaswa kutolewa. Watu hawa, wanapita kando ya njia hili.

Huu ni umati wa watu na umati huu umejitokeza katika uwanja fulani kushuhudia kinachoendela. Anayeonekana zaidi ni huyu mwanamke ambaye amevalia nguo zenye bendera ya Kenya. Kwenye mkono wake pia ameshikilia bendera ya Kenya na anaonekana kuwa na furaha.

Watu hao wamesimama na hapa tunaaminia kuwa ni sherehe. Tunamuona chief justice , Martha Koome, akiwa amesimama na Rais wetu wa taifa la Kenya, Rais William Samoei Ruto. Tunaaminia kuwa wamekuja kwenye sherehe fulani ambao walihitajika Sana. Hivyo wamesimama na wanaweza kuongelesha umati wa watu.

Huu ni umati wa watu ambao wameketi katika uwanja. Tunaaminia kuwa uwanja huo ni uwanja wa mpira ambapo walienda kuketi kutasama kilichoendelea hapo. Tunaona msichana amevaa jezi liliandikwa Kenya amebeba chupa kwenye mkono na amesimama.

Huu ni umati wa watu na watu hawa wameketi, watu hawa tunaaminia kuwa wamekuja kuona sherehe linalotendeka, watu hao tunaaminia pia wako kwenye eneo kubwa sana ambalo limetengenezwa kwa ajili ya hafla kubwa inayotendeka.